Hili ni eneo ambalo magari ya kifahari yanaenezwa kuna watu ambao wanaendelea ama wanatembea hapo. Hii ni kuashiria kuwa ndio watu walete magari hapa ama wanunue magari haya, kuna huduma za pesa.

Huku ni sokoni, kuna wanunuaji na wauzaji na kuna uzwa matunda mengi sana. Kuna paipai, kuna machungwa, kuna nanasi na kuna matunda mengi sana. Hii inaashiria kua kuna huduma za kifedha katika eneo hili.

Hapa ni sokoni na katika soko hili kuna vitu mingi zinauzwa, kuna ndizi, viazi tamu, vitunguu na kuna mzigo mwingine umewekwa chini ya mahali pa kuwekea hizi vitu na ingine iko ndani ya gunia.

Hapa ni sokoni na kuna watu wengi sana. Kuna wanunuaji na wauzaji. Kuna bidhaa za kuuzwa zilizopangwa katika magunia. Kuna pahali pamejengwa kama pahali pa kujizuia na jua kali.

Hili ni eneo la kuegeza magari. Magari haya ni ya fahari sana. Hii ni kuasheria kuwa, eneo hili linaweza kuwa linatoa huduma za kifedha. Kama kulipia ili kuweza kuegeza magari haya, ama kupata mkopo ili kuweza kununua magari haya.

Hili ni duka ambalo linatoa huduma za kifedha kwa njia mbalimbali ,duka hili unaeza kutuma au kupokea pesa kwa njia ya simu, ama unaeza kukopa bidhaa za kutumia kama vile chakula na vitu zingine.

Hili ni eneo ambalo linatumiwa kuegeza magari ,magari hayo yanaweza kuwa niya kuuzwa au ni watu bianafsi wameleta na kuyaegeza hapa , ya kifahari sana, hii ni kuashiria kua Kuna huduma za fedha ambazo ufanywa hapa.

Hili ni eneo la kuegeza magari. Magari haya yanawezakuwa ya kuuzwa au ni watu binafsi wameleta magari yao na kuyaegesha hapa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambazo zinafanyika hapa ili watu waweze kununua ama kuegesha magari katika eneo hili.

Hili ni eneo la kuegeza magari mapya. Magari haya ni ya kifahari sana na inaezakuwa ni magari ya kuuzwa na kunaezakuwa na huduma za kifedha ambazo zinatolewa hapa kama mikopo ili magari haya yaweze kununuliwa.

Hili ni eneo la kuegeza magari ya kuuzwa au wenye magari wanaleta magari hapa na kuegeza hapa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za pesa zinazofanyika hapa, kama kupea mikopo ili watu waweze kununua magari haya ya kifahari.

Hili ni gari aina ya Hillux ambalo limeegezwa mahali hapa. Linaeza kuwa ni la kuuzwa au ni la mtu binafsi ameleta na kuegeza hapa kuashiria kuwa kuna huduma za fedha ili mtu aweze kununua gari hii.

Hili ni eneo la kuegesha magari. Magari haya yanaweza kuwa ni ya watu binafsi waliokuja hapa na wakalipia ama wakaweza kueneza hapa au labda ni pahali pa kuuzia magari mapya na kuna huduma mbalimbali za kifedha zinazotolewa hapa kama vile mikopo.

Hapa ni pahali ambapo magari yanaegezwa. Kuna magari ya kifahari sana na labda ni ya kuuzwa ama ni watu wamekuja kuleta hapa na kuegeza. Hii ni kuonyesha kuwa kuna huduma za kifedha zinaendelea hapa kama kununua magari hizi ama kulipa ili uweze kuegeza hapa.

Hapa ni sokoni na kuna mama anayeuza vitu kadhaa hapa. Kuna vitunguu, kuna viazi, kuna karatasi na kuna wanunuzi pale nyuma. Soko hili limejaa sana na lina vitu mingi sana za kuuzwa.

Hili ni eneo ambalo ni la kuegeza magari. Magari haya ni ya kifahari sana. Labda wenyewe wameleta magari haya. Ndio waweze kuyageza hapa ama ni ya kuuzwa. Hili ni kuanzia kuwa kuna huduma za kifedha zinaendelea hapa kama kulipia mahali pa kuageza magari au kununua magari.

Hii ni lori maalum inayotumika kubeba gari zingine ndogo. Gari hizi ndogo zinaenda kuuzwa ama zishanunuliwa kuashiria kuwa kuna huduma za fedha zinazoendelea katika eneo hili kwa maana kuna watu wananunua gari au wanauza magari.

Haya ni magari ya aina ya Marcedes Benz ambayo yameegeshwa hapa. Labda ni ya kuuzwa au ni wenyeji wameleta ili kuweza kuegesha hapa na kuna huduma za pesa kama mkopo ndio watu waweze kununua magari haya.

Hili ni eneo ambalo watu wanaweza kuegesha magari yao, au pahali ambapo magari yanauzwa, hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha zinaendelea hapa kama kulipia pahali hapa ama mtu akihitaji kununua gari lazima atumie pesa.

Kuna watu watatu. Mmoja amevaa suti na anataka kuonyesha hao wengine biashara ama njia ya kupata pesa ama kitu anayouza katika simu aliyonayo. Wako katika manthari ya biashara.

Kuna maduka ya kuuza vitu mbalimbali na hapo mbele ya maduka haya kuna kuuzwa kwa matunda na kuna vyombo vya usafirishaji kama tuktuk . Maduka haya pia yanapeana huduma za kifedha kama kutumiwa ama kutumiana pesa kutumia simu.

Hili ni gari la kifahari sana ambalo limeegeshwa hapa. Hapa ni pahali ambapo gari zinaweza kuonyeshwa kwa watu ama zinauzwa na ni za pesa mingi sana. Kuna kioo ambacho kimezunguka gari hii.

Hili ni duka ambalo linauza vitu mingi na pia linapeana huduma za kifedha kwa njia mingi sanaa. Mtu anaweza nunua vitu au kukopa vitu katika eneo hili au kutuma na kupokea pesa kutumia Mpesa.

Hili ni duka la kuuza bidhaa kadhaa. Kuna soda na bidhaa zingine mingi. Duka hili kuna huduma za kifedha zinazoendelea hapa. Mtu anaweza kutuma ama kupokea pesa kutumia M-Pesa na mbele lake kuna kitu iliyowekwa hapo.

Hili ni duka linalotoa huduma za kifedha. Huduma hizi zinatolewa kwa njia ya M-pesa. Hapo mbele kuna baiskeli, kuna pikipiki na kuna mwendashai piki piki na kuna anayenunua vitu kwa duka hili.

Hili ni eneo la kuegesha magari. Magari haya yanaeza kuwa yanauzwa ama yameletwa hapa na mtu binafsi ili kueneza bana analipia, pia hapa kuna mikopo na njia nyingi za kutoa huduma za kifedha.

Hili ni duka ambalo linauza vitu kadhaa. Duka hili pia unaweza pata huduma ya pesa, kutuma au kupokea pesa kwa njia ya Mpesa. Bado hii ni kuashiria kuwa unaweza pata mkopo pahali ambapo kuna huduma za pesa.

Pahali hapa ni penye shughuli nyingi sana. Kuna magari ambayo ni tofauti tofauti yanayowekwa kwa ajili ya kuuzwa, na kuna watu wengi wanaoshughulika na mambo yao au biashara zao. Hili ni kuashiria kubwa kuna huduma za kifedha zinazoendelea eneo...

Hizi ni gari ndogo zinazosafirishwa na gari kubwa mahali pa kuziuzia. Hii ni kuonyesha kuwa, kuna huduma za kifedha zinazotolewa katika eneo hili, kama vile mikopo, ili kuweza kuondoa magari haya.

Hii ni mandhari ya biashara. Kuna mwanaume mmoja anayepewa funguo za gari na kuna kagari kadogo kalioko juu ya karatasi ama juu ya kitabu, kuashiria hiyo ndiyo gari anafaa ama ndiyo anataka kununua ama anauziwa.

Hii ni gari kubwa ambayo imebeba vitunguu mingi sana. Kuna vitunguu ambazo ziko chini tayari na kuna mwanamke mmoja aliyesimama mbele ya vitunguu hizi na amejifunika kichwa. Ndani ya lori hiyo kuna mwanamume ambaye ndiye anasaidia kushusha vitunguu hizo.

Hili ni eneo la kuegeza magari. Magari haya ni kifahari sana. Labda magari haya ni ya kuuzwa au watu binafsi wameleta magari haya na kuweka hapa. Hili ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha zinazoendelea kwa kulipia ili kuweza kuegeza magari hapa ama kununua magari haya.

Hili ni duka ambalo ni kubwa sana, na linauza vitu kadhaa, kama vile unga, soda, na vitu zingine ambazo zimefungwa ama zimefunikwa kwa gunia. Pia, kuna huduma za kifedha kama kutuma ama kupokea ukitumia M-Pesa.

Hapa ni sokoni na kuna watu wengi, kuna wanunuzi na kuna wale ambao wanauza vitu kadhaa. Kuna matunda mbalimbali kama nyanya, avocado na mengine sana. Pahali hapa pengine ni pachafu sana.

Hili ni gari jeusi la kifahari ambalo mwanaume mmoja aliyevaa suti anaangalia, ameishikilia labda gari hili ni lake au anataka kulinunua na ili liweze kuwa lake.

Hili ni jumba la kuonyesha aina ya magari yanayouzwa au yanatengenezwa na kampuni fulani. Katika jumba hili kuna huduma za fedha zinazotolewa kama vile mikopo ama kukopesha watu magari haya ili waweze kulipa mdogo mdogo.

Hili ni eneo la kuegesha magari. Magari haya ni ya kifahari sana. Labda ni ya kuuzwa au ni wenyewe wamekuja na magari hapa wakaleta kuyaegesha eneo hili. Hii ni kuashiria kuwa kuna pesa ama huduma za kifedha zinazotolewa hapa, kama kulipia pahali hapa ama kununua gari.

Hizi ni pesa shilingi ya Kenya. Iliyoonekana vizuri ni shilingi hamsini ya Kenya iliyo chini yake ni shilingi mia alafu chini yake kabisa kuna shilingi mia mbili. Hii mkono ingine iko na shilingi hamsini iliyokunjwa.

Eneo hili ni la kuegeza magari. Magari haya ni ya kifahari sana. Labda inaweza kuwa ni ya kuuzwa, ama ni mtu binafsi ameleta na kuegeza hapa. Hii ni kuashiria kuwa katika eneo hili kuna huduma za kifedha kama vile mkopo ili kuweza kununua magari haya.

Hapa ni pahali pa kuegeza magari. Watu binafsi au serikali inaweza leta magari hapa na kuweza kulipia na mtu ndio aweze kuwa na gari lazima akuwe na fedha ambazo ameweza kununua gari hiyo ama kuweza kuegeza pahali.

Hili ni eneo ambalo ni la kuegeza magari. Labda wenyeji wameleta magari hapa au magari haya ni ya kuuzwa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha zinaendelea hapa ili ndio mtu aweze kununua magari haya.

Pahali hapa ni pa kueneza magari ambayo yatauzwa, Ama ni mtu ameleta gari lake binafsi huku na akaeneza hapa. Hii ni kuashiria kuwa kuna msaada ama huduma wa kifedha unaoendelea hapa.

Hii ni eneo la kueneza magari ya kifahari. Magari haya ni ya juu sana kifedha na inaashiria kuwa pahali hapa kuna huduma za kifedha kama mkopo, ili kuweza kununua magari haya.

Hili ni jumba la kuegeza magari yanayouzwa. Katika eneo hili ama katika jumba hili, kuna huduma mbalimbali za kifedha zinazotolewa. Mkopo inatolewa hapa ili kuweza kununua gari hizi.

Hapa ni eneo la kuuzia magari mapya yaliyotolewa katika kampuni. Magari haya ama eneo hili linaweza kuwa linapeana huduma za kifedha kama vile mikopo na ama kukopeshana magari haya ili wananchi waweze kuyatumia.

Hili ni eneo la kuegeza magari, magari haya yanaweza kuwa ya kuuzwa ama ni ya watu binafsi wameleta magari yao na kuyaegeza hapa. Hii ni kuonyesha kuwa katika eneo hili huduma za kifedha ambazo zinatolewa kama mikopo ili waweze kununua magari haya.

Huyu ni mwanaume mmoja aliyevaa shati pekee ambaye ameweza kununua gari kutoka kwa mwanaume mwenye amevaa suti. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambazo zinafanyika huko kama kununua vitu hizi kama magari inahitaji pesa.

Hili ni eneo la kuegesha magari. Magari haya yanaweza kuwa yameenezwa hapa ili kuuzwa ama mtu amekuja na gari lake binafsi na akaweza kuegesha hapa. Pahali hapa panaweza kuwa panatoa huduma za fedha kwa aina mbalimbali.

Hili ni eneo la kuegeza magari. Watu binafsi wanaleta magari yao hapa na kulipia ili kuweza kuegeza hapa. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha ambazo zinaendelea hapa kama mikopo au kulipa ili kupata nafasi ya kuegeza.

Hapa ni sokoni panapouzwa mboga. Kuna watu wengi, kuna wanunuaji na kuna wauzaji. Kuna mboga mengi zinazouzwa hapa na watu wamekuja kununua ama kuuza ili ziweze kuwasaidia ama wapate pesa za kuwasaidia.

Hili ni duka ambalo linauza vitu kadha na pia mtu anaweza tuma pesa ama kupokea pesa kutumia mtandao wa Mpesa, mbele ya duka hili kuna mama aliyesimama.

Hawa ni wanaume wawili wameketi mbele la duka. Duka hili imeandikwa maandishi ya Airtel Money na M-Pesa. Hizi mbili Airtel Money na M-Pesa zinatumiwa kwa kutuma pesa kutoka kwa mtu mmoja ama kuenda kwa mtu mwingine ama kutoka kwa akiba moja kuenda kwa akiba nyingine.

Hili ni lori linalobeba magari madogo. Magari haya madogo yanaweza kuwa yamenunuliwa ama ndio yanaenda kuuzwa, yametolewa katika kampuni. Kazi hii inasaidia wananchi ama binadamu kupata pesa na kupata magari ili waweze kusaidika katika maisha yao ama katika vitu wanazofanya kwa kila siku.

Kuna wanawake watatu ambao wamesimama katika ofisi au duka ili waweze kuhudumiwa. Hapa ni pahali ambapo huduma za pesa zihutolewa kama vile kutuma pesa au kutoa pesa zihufanyiwa hapa.

Hapa ni sokoni na kuna wanunuaji na wauzaji , kuna vitu mingi sana za kuuzwa ,kuna ndizi iliyoiva ,kuna nyanya zilizoiva ,kuna maembe, kuna machungwa, kuna mahindi na kuna viazi vitamu.

Hapa ni pahali ambapo panaegeshwa magari ya aina ya Mercedes zinazouzwa. Hii ni kuashiria kuwa eneo hili kuna huduma za pesa ili mtu aweze kununua magari haya ama kupata mkopo ya magari haya.

Hili ni eneo la kuegeza magari. Magara haya ni mapya yafaa kuuzwa ama yametolewa katika viwanda vya kutengeneza magari. Eneo hili hutoa huduma za kifedha ya aina mbalimbali kama mikopo.

Hili ni soko la kuuza vyakula tofauti. Kuna matunda na kuna mboga. Soko hili lina wauzaji na wanunuaji wengi sana na pia ni chafu kwa maana kuna bonde ambalo lina maji machafu na.

Hapa ni pahali ambapo magari yanaundiwa au kiwanda cha magari. Kuna mabasi kadhaa ambazo zinaweza kutengenezwa kutoka hapa. Hii ni kuashiria kuwa, kuna huduma za fedha ili kuweza kununua vitu mbalimbali za kutengeneza magari.

Hili ni eneo la kuegeza magari. Kuna magari ya kifahari labda ni watu binafsi wameleta magari yao hapa au ni kampuni inauza magari katika eneo hili. Kuonyesha kuwa kuna huduma za kifedha zinazoendelea katika eneo hili.

Hapa ni pahali pakuegeza kwa magari ambayo yako sokoni ili yaweze kuuzwa, kunaashiria kuwa kuna huduma za mikopo au huduma za kifedha ambazo inaendelea hapa ndio watu waweze kununua na kuuza magari haya.

Hii ni gari iliyoegeshwa hapa labda ni ya kuuzwa au ni ya usafirishaji yaani kuashiria kuna huduma za fedha ambazo zinatolewa katika eneo hili kwa maana kuna watu wanasafiri ama kuna watu ambao wananunua magari.

Hapa ni pahali ya kununua maziwa ya ng'ombe. Hii ni kuashiria pahali hapa kuna biashra ba kuna huduma za fedha zinazotolewa. Huduma hizi ni kama mikopo na zingine mingi za kujiendeleza katika maisha.

Hili ni gari la kifahari mno, gari hili linaweza kuwa la kuuzwa au ni la mtu binafsi na ameleta na kuegeza hapa ili kuonyesha kuwa kuna huduma za fedha zinaendelea hapa ndio mtu aweze kununua gari kama hili.

Hili ni soko la kuuza vitu kadhaa. Kuna nyanya, viazi vitamu, matunda na vitu vinginevyo vingi sana. Pale nyuma kuna gunia iliyobeba mzigo na hapo kando kuna ndoo zilizo chafu sana.

Hili ni eneo ambalo limeegeshwa magari mapya sana ambayo yanafaa kuuzwa. Magari haya ni ya kifahari. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za fedha ambazo zinafanyika hapa, ili kuweza kununua magari haya.

Hili ni lori kubwa ambalo limebeba vitunguu mingi sana. Kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama chini na kuna mwanaume aliye ndani anarusha vitunguu hizo. Mwanamke huyu ni kama ananunua ama ndio mwenye vitunguu hizi.

Hili ni eneo la kuegeza magari. Magari haya ni ya kifahari sana. Yako hapa kwa ajili ya kuuzwa. Katika eneo hili, kuna huduma mbalimbali za kifedha zinazotolewa. Huduma za mikopo ili kuweza kununua gari hizi, hutolewa hapa pia.

Hili ni eneo ambalo magari yanaegeshwa. Magari haya yanaweza kuwa yanauzwa au yashanunuliwa na watu binafsi. Wameyaleta hapa ili kuyaegesha. Kuna kulipia magari hapa ndio uweze kuegesha ama kama ni ya kuuzwa lazima ulipie na pesa.

Hili ni eneo la kuegeza magari ya kifahari sana. Katika eneo hili, inaweza kuwa magari haya ni ya kuuzwa au ni watu binafsi wameleta magari haya. Hii ni kuashiria kuwa kuna huduma za pesa zinazoendelea katika eneo hili kama kununua magari haya.

Hizi ni gari ndogo zilizobebwa na gari kubwa. Zinasafirishwa kwenda pahali pa kuuziwa ama pahali pa kuundiwa. Hii inaashira kuwa kuna huduma ya kifedha inayoendelea hapa kama mikopo, ili ya kuweza kununua gari hizi.

Hili ni duka la kuuza mazao ya kilimo. Duka hili linaweza kuwa na mikopo au njia zingine nyingi za kutoa ama kupeana huduma za kifedha. Kuna mnunuzi au mwenye duka ambaye amesimama mbele ya duka hili.

Hili ni eneo la kuegesha magari yanaouzwa ama magari ambayo yametolewa katika viwanda vya kutengenezea. Katika eneo hili, kuna huduma mbalimbali za kifedha zinazo endelea. Hapa mtu anaweza pewa mkopo ili aweze kununua gari lake.

Hili ni gari la kifahari sana lililoegeshwa huku katika au ndani ya jumba hili la kifahari sana kuashiria kuwa kuna huduma za kifedha kama vile madeni au mkopo.

Hapa ni sokoni na katika soko hili kuna vitu mingi sana zinauzwa. Kuna ndizi iliyoiva, kuna mboga, kuna nyanya, kuna viazi na kuna mahindi na kuna wanunuaji pamoja na kuna wauzaji.

Hili ni duka ambalo lina vitu mingi vya kuuza. Na mtu anaweza nunua au kukopa vitu hapa. Pia, mtu anaweza tuma au kupokea pesa akitumia M-Pesa na kuna chupa zilizoekwa ndani.

Hapa ni pahali pa kuwagezea magari. Magari haya, ni ya kifahari sana. Yanaweza kuwa ni ya kuuzwa, au ni mtu binafsi ameleta na kugeeza. Hapa. Hii ni kumaanisha kuwa, kuna huduma za kifedha unaoendelea.

Hili ni duka ambalo linauza bidhaa kadhaa na linapeana huduma kadhaa kama kupiga picha na kuuza vitu zingine na pia mtu anaweza tuma au kupokea pesa katika duka hili kutumia M-Pesa.

Haya ni magari mapya yaliyoegezwa hapa kwa eneo hili la kuuzia magari. Katika eneo hili kuna huduma mbalimbali zinazotolewa hapa kama mkopo wa pesa halafu na njia moja kama vile ya kusaidia mwananchi apate gari lake.

Hapa ni pahali pa kuegeshea magari. Magari haya ni ya kifahari sana. Labda ni ya kuuzwa au ni wenyewe wameleta magari haya na kuweza kuegesha hapa. Hii ni kuashiria kuwa pahali hapa ni pa matajiri ama kuna huduma za fedha zinazoendelea hapo.

Hapa ni kiwandani au pahali ambapo magari yanatengenezewa sana sana aina ya basi. Hii ni kuonyesha kuwa pahali hapa kuna huduma za fedha zinazotolewa kama vile mkopo au pesa zingine za kununua vitu za kutengenezea magari.

Hili ni duka ambao linauza bidhaa mingi sana tofauti tofauti. Kuna unga, soda na vitu zingine mingi ambazo zimewekwa ndani ya magunia. Katika duka hili mtu anawezatuma ama kupokea simu au na kutumiwa pesa kutumia simu.

Hapa ni sokoni. Pahali ambapo mboga zinauzwa. Kuna wale ambao ndio wenye hizi mboga au wanauza hizi mboga na kuna wale ambao, wananunua. Huku nyuma kabisa kuna magari na vibanda vingine vingi.

Hapa ni sokoni na katika soko hili kuna uuzaji wa vitu kadhaa kuna uuzaji wa nyanya, vitunguu na viazi. Viazi hivi vinakaa kuwa vimekaa sana na vimeanza kuharibika au vimeanza kuoza.